Mwanamke akiosha ng'ombe kwa kutumia bomba la maji. Ngombe wengi wengine wanaonekana wamesimama kwenye zizi. Mwanamke huyo amevalia shati hafifu na sketi yenye mifumo. Sakafu inaonekana kuwa mvua. Maji yanamwagika kutoka bombani. Ng'ombe wote ni weupe.

Watu wanne wamesimama ndani ya hema ya samawati wakiangalia vyombo vya samawati. Mwanaume moja amevalia koti nyeupe anaonekana kuwaelezea watatu hawa jinsi ya kutumia vifaa hivyo. Mwanamke mmoja amevalia mvua nyeupe mzee aliye katikati amevalia miwani na mama aliye kando amevalia koti ya juu.

Ndizi mbili zilizolala juu ya uso wa mbao, ndizi hizo zina rangi ya manjano zikiwa na mabaka machache meusi. Zinaonekana zimetungwa kwa urefu zikiwa na nyuma ndogo kwenye maganda yao, mandhari nyuma ni nyeupe yenye mistari inayopita wima. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimekomaa.

Mwanamke akichambua ndizi shambani amevaa nguo za kitamaduni na ameketi chini. Ganda la ndizi limerundika karibu naye ,Ndizi zilizochambuliwa zimejaa kwenye kikapu wa majani .Nyuma yake kuna miti mingi ya ndizi na udongo ni mwekundu.

Mmea wa ndizi uliokuwa chini ya kibanda cha plastiki chenye mfumo wa umwagiliaji. Majani maubwa ya kijani yanavutia macho. Hiki ni kizazi cha kilimo cha kisasa ambacho kinatumia kulinda mimea dhidi ya hali mbaya ya anga. Teknolojia hii inasaidia wakulima kupata mazao mazuri zaidi kupitia mazingira yaliyozingatiwa vizuri.

Kitu cheupe cha kama jibini au mtindi kilichowekwa kwenye kitambaa cha nyuzi nzuri chenye mashimo madogo. Kuna chombo cha chuma chenye kinywaji cheupe kando yake. Kitambaa kimefungwa kama mfuko wa kuchuja. Mazingira ya jikoni au eneo la kupika chenye uso mweusi wa meza.

Shamba la miti ya ndizi wenye majani makubwa ya kijani kibichi. Miti imepangwa kwa safu na kila mti ina mizizi iliyosimama wima. Chini ya miti kuna udongo wa kahawa uliojaa majani yaliyoanguka. Mazingira ni ya msitu wa kilimo wenye kivuli kingi.

Mwanamke amevaa overall ya bluu akinyunyizia dawa kwenye ng'ombe mweupe. Amebeba mtungi wa bluu na manjano mgongoni. Mnyama amezuiwa na kizuizi cha mbao. Kuna ng'ombe mwingine mbele yake. Mazingira ni ya shambani penye miti na nyasi za kahawia.

Miti ya ndizi imeenea kando ya njia ya udongo. Majani makubwa ya kijani kibichi yamezunguka mzizi wa kila mti. Anga limejaa mawingu meupe. Ardhi ina mchanga wa kahawia. Mazingira ni ya kijani sana. Uwanda mkubwa unaonekana nyuma ya msitu.

Mwanamke amevaa nguo nyeusi amesimama kati ya njia ya udongo inayopita kati ya mimea ya ndizi. Majani makubwa ya kijani yanazunguka pande zote, na nyuma yake kuna nyumba ya matofali, anga linaweza kuonekana kidogo juu ya miti.

Mtu mwenye shati ya buluu akisimama karibu na mti wa ndizi wenye majani makubwa ya kijani kibichi. Kuna kichala cha ndizi kilichokomaa chenye rangi ya njano na kahawia ilicho angani. Mtu huyu amevaa suruali nyeusi na amesimama chini ya kivuli. Mazingira ni ya bustani yenye miti mingi ya ndizi.

Wingi mkubwa wa ndizi za manjano zilizowekwa sakafu ya vigae. Kuna sanduku moja la plastiki lenye ndizi nyingine kando. Ukuta ni wa nyeupe au krimu. Zimewekwa juu ya tiles nyeupe au krimu pia.

Mtu aliyevaa nguo za njano na kofia za machungwa, akiwa na kifaa kama mkoba kutoka nyuma chenye rangi ya blue na njano. Amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe aliye ndani ya zizi la mbao. Kuna miti mingi nyuma yao na anga la mchana.

Watu wawili waliovaa nguo nyeupe za kazi na kofia za rangi sawa wakiwa na barakoa za uso. Wamesimama karibu na mashine kubwa ya chuma yenye vitufe vingi vya rangi mbalimbali na skrini nyeusi. Moja anashika chombo cha chuma. Mazingira ni ya chumba cheupe kuta za rangi ya kijivu na sakafu safi.

Mwanamke amevaa kofia nyeupe na gauni jeupe akimwaga kinywaji cheupe kutoka sahani kubwa kwenda kwenye chombo. Kuna vyombo vingi vya fedha vilivyopangwa mezani. Ukuta wa nyuma una rangi ya waridi na nyeupe. Maandiko yameandikwa juu. Mtu mwingine anaonekana upande wa kushoto akiwa amevaa nguo nyeupe.

Mwanaume aliyevaa shati nyeusi akiwa amesimama karibu na makundi mengi ya ndizi za kijani kibichi zilizopangwa kwa safu. Nyuma yake kuna matatu ya rangi ya samawati na mabango ya biashara yaliyoandikwa kwa rangi mbalimbali. Mazingira ni ya soko la nje lenye shughuli nyingi.

Migomba yenye ndizi mingi za kijani na matunda mengi zikiwa bado hazijakomaa. Mashada ya ndizi yamefunga vizuri kwenye miti mirefu. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba lenye rotuba na mimea mingi. Rangi ya kijani inatawala picha nzima.

Shada kubwa la ndizi za kijani zikiwa zimefungwa kwenye mti. Majani mapana ya magomba yamezunguka ndizi hizo. Udongo chini unaonekana kavu kidogo. Mwanga wa ndizi umelenga ndizi hizo vizuri. Ziko tayari kukua zaidi.

Mtu amevaa kofia ya uendeshaji wa pikipiki na jaketi nyeusi refu, akimwaga kitu kutoka kwa bakuli na kijani kwenda ndani ya ndoo nyeupe zilizojaa kwenye lori nyekundu. Nyuma, kuna uwanda mkavu wenye miti michache na anga jeupe. Ardhi ni ya kahawia na mazingira ni ya vijiti.

Watu wengi wako katika nyumba ya kuoshea ng'ombe upande wa nje. Kuna mwanaume aliyevalia shati nyeupe na fulana kutoka juu iliyo na mistari nyeusi. Mwanamke pia amevalia kofia nyeupe na nywele yake nyeusi inaonekana. Upande wa nyuma kuna miti mingi na nyumba .

Duka la maziwa linaloitwa Destiny Dairies. Ishara kubwa iliyo na picha ya ng'ombe imetundikwa juu. Watu kadhaa wamesimama mbele ya mlango wa duka. Mmoja wao amevaa fulana nyekundu. Kuna pia mashine ya maziwa ndani. Makopa ya maziwa yanaonekana nje. Usiku unaonekana kufika.

Migomba mingi iliyojaa ndizi zilizo iva. Ndizi hizo zina rangi ya manjano angavu. Baadhi ya ndizi ambazo hazijaiva za rangi ya kijani. Mimea mingine inaonekana nyuma, jua linaonekana kuwa vizuri.

Ng'ombe wengi wa rangi wa nyeupe na madoa meusi, wamepangwa katika jengo kubwa lenye dari ya mabati. Nguzo za saruji zinashikilia muundo wa mjengo. Ardhi imejazwa na majani makavu. Watu wawili wamevaa nguo za kijivu wamesimama upande wa kushoto. Anga linaonekana kupita milango mikubwa ya pembeni.

Ng'ombe mgonjwa aliyeumia vibaya akisimama juu ya ardhi yenye vumbi. Ngozi yake ina majeraha makubwa ya nyekundu na nyeusi. Kamba zimefungwa shingoni mwake. Nyuma kuna miti mingi ya kijani na majani. Ardhi ina kijani kidogo ,vitu za nyasi kavu na mchanga.

Mschana aliye valia shati ya kijani, na fulana ya machungwa ana mkama ng'ombe aliyefungwa miguu. Maziwa yanaonekana yakimwika kwenye ndoo, ya kala buluu na ya kivumbi. Upande wa nyuma, kuna ng'ombe mweupe na kuna miti inayoonekana.

Picha ya ng'ombe mweusi na mweupe akikamwa maziwa ndani ya banda. Kuna mashine ya ukamuaji iliyo na chupa nyeupe pamoja na mifumo ya umeme. Mazinira ni ya kisasa yenye kilimo cha ng'ombe wa maziwa yenye vifaa vya teknolojia ya hali ya juu.

Kikapu cha kufuma kimeundwa kwa majani makavu ya kahawi. Ndani yake kuna unga mweupe uliosongwa kama mlima. Pembeni kuna chumba cha plastiki cha blue na kingine cha mti. Ardhi ina rangi ya kahawia na kuna vyombo vya plastiki vilivyowekwa karibu. Mipaka ya kikapu imefumwa kwa kamba za asili zilizoshonwa pamoja.

Shamba ya udongo wa rangi ya nyekundu ikipita katikati ya mazingira ya kijani, kuna miti ya michele na majani mengi kando ya njia, anga ni la bluu lenye mawingu meupe makubwa, mazingira yanaonekana kuwa ya kishambani au msituni, ardhi ina rangi ya dhahabu na kahawia pembeni.

Ng'ombe wawili waliolala kwenye udongo wa kahawia. Ng'ombe mmoja ana rangi nyeupe na mwingine pia ana rangi nyeusi. Wamejilaza kwenye eneo lenye mavumbi na baaadhi ya majani madogo ya kijani.

Watu wawatu wanaosimama karibu na rundo kubwa la ndizi za majani. Mtu mmoja amevaa shati jeusi mwingine koti jekundu na wa tatu juu chini amevaa bluu. Mazao yamewekwa juu ya matawi ya kijani. Mti mkubwa unaonekana nyuma yao. Ardhi imechanganywa na majani makavu.

Mschana mdogo akiwa amechuchuma katika bustani enye mimea ya jana, amevalia shati nyeusi na suruali nyeusi, anatabasamu huku akiwa ameficha kidogo nyuma ya majani makubwa, Kuna mazao ya mahindi, nyasi, na maua mbalimbali yakizunguka eneo hilo la kilimo.

Shamba la ndizi zenye majani makubwa ya kijani na matunda mengi yamezunguka kwenye mzizi wa kila mti. Kuna njia a udongo inayopita katikati ya mistari ya mimea. Anga linaweza kuonekana kidogo nyuma na mazingira ni ya kilimo cha tropiki ya utajiri mkubwa.

Kichala cha ndizi ambacho kiko karibu kuiva, ndizi ni za kijani kibichi na zimepanda kwa mlolongo, Majani ya mti ya kijani makubwa yanaonekana. Nyuma ya kijala, ndizi zote ni fupi na za umbo ya kawaida. Kichala kimeunganishwa kwenye shina la mti.

Ndizi mbichi zilizochunwa kidogo. Sehemu ya ndani ya ndizi inaonekana. Kidole gumba kinaonekana kikishikilia ndizi moja. Nyuma, kuna ndizi nyingine zilizochunwa. Rangi ya ndizi ni ya kijani na nyeupe .

Chupa mbili za kioo zenye pipu za kijani na samawati mbili juu yake. Zimejaa kitu cheupe chini. Zimeangalishwa na mfumo wa bomba la chupa pamoja na hosi. Nyuma yao kuna ng'ombe wenye mabaka meusi na meupe, wakisimama ndani ya banda lenye vipande vya mbao na chuma. Mazingira ya shambani.

Mkulima mmoja anasimama karibu na rundo kubwa la ndizi za kijani kibichi, mazao haya amekukusanya chini ya mti mkubwa . Mzee amevaa nguo za kahawia na buluu. Mazingira ni ya mstuni na majani mengi. Hii ni shamba ya ndizi ambapo mazuri makubwa yakusanya tayari ya kusafirisha sokoni.

Sufuria ya chuma iliyo na uji au mchuzi mweupe unaochemka. Kijiko cha chuma cha samawati kimeingia ndani ya mchuzi huo. Sufuria iko juu ya jiko na mvuke unatoka katika chakula kinachopikwa. Mazingira ni ya jikoni ambapo mtu anatengeneza chakul chenye rangi nyeupe kama maziwa ama ugali laini.

Mikono ya wanawake wanaoandaa chakula kwenye sufuria kubwa za chuma. Vikombe vya plastiki vya kijani na buluu vimejaa wali mweupe. Maji ya moto yameekwa katika vyombo vikubwa vya kupika. Nguo za kitamaduni za rangi mbalimbali zinaonekana kwa watu wanaosimama karibu. Mazingira ya nje ya nyumba yanaashiria utayarishaji wa mlo mkuu pamoja wa familia au jamii.

Gari nyeupe limepakiwa ndizi mingi za kijani juu ya paa lake. Mazao haya yamefungwa kwa kamba ili yasipotee njiani. Yamefungwa juu ya chuma nyeusi. Hii ni ya kusafirisha bidhaa za kilimo kwa mashambani hadi masokoni. Ndizi bado hazijaiva na ziko tayari kwa biashara.

Shamba la kilimo linaloonyesha majani ya kilimo yaliyopandwa kwa mistari sawa. Kuna miti ya ndizi nyuma yake na mti mkubwa upande wa kushoto. Ardhi ni ya udongo wa kahawa na anga lina mawingu meupe. Mimea midogo imetokea vizuri kwenye bustani hii ya mazao.

Wafanyikazi wawili wamevaa nguo za kazi nyeupe na buluu, Wanafanyakazi katika duka la maziwa. Mapipa mengi ya chuma yamewekwa mbele ya jengo lenye rangi ya kijani. Kuna mizani ya kielektroniki juu ya ukuta. Paa la mabati limevunjika. Mazingira ni ya kijiji au mtaa wa kiwanda.

Wanawake wengi wakishiriki katika shughuli ya kupika pamoja. Mmoja wao anagawa chakula katika sahani za kijani na za samawati. Wamevaa vitenge za rangi mbalimbali za kiafrika. Mazingira ni ya nje chini ya mti mkubwa.

Rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi, zimepangwa juu ya ardhi zikionyesha mavuno mengi. Majani ya ndizi yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa zimetoka shambani. Hali inaonyesha utayarishaji wa ndizi kwa ajili ya usafirishaji.

Ndizi yenye migomba mingi iliyojaa matunda mabichi. Ndizi hizo zimening'inia kutoka kwenye migomba yenye majani makubwa ya kijani kibichi. Udongo wa shamba unaonekana mwekundu na kuna safu refu ya migomba zinazoashiria kilimo kikubwa.

Shamba la maindi yenye mimea midogo na yenye afya. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kidogo, huku kukiwa na nyasi chache zilizoota chini. Majani ya maindi yana rangi ya kijani kibichi na yanastawi vizuri. Kwa umbali, kuna miti mingi, mingine inayo shuhudiwa. Inaashiria ukuaji mzuri wa mazao.

Migomba kadhaa yenye majani kavu ana yaliyo nyauka huku baadhi yakiwa yameanza kubadilika rangi. Baadhi ya majani bado yanaonekana kijani kibichi. Nyuma ya migomba Kuna milima iliyofunikwa na misitu ikionyesha mazingira ya kilimo.

Wanaume wawili wakihamisha maziwa kutoka ndoa moja kwenda nyingine, wakiwa wamesimama karibu na pikipiki hilio beba mitungi ya maziwa, mmoja amevaa kofia ya njano ya kuendesha pikipiki, kuna miti mingi na nyasi kwenye ardhi.

Chungi cha plastiki cha kijani chenye uhondo wa chuma kinatumika kuchuja jibuni cheupe na laini. Kijiko cha chuma kinashikilia sehemu ya chakula hicho. Hii ni hatua ya kupika au kutengeneza bidhaa ya maziwa. Mazingira ni ya jikoni la nyumbani.

Wafanyikazi wanasafirisha maziwa kutoka kwenye lori jeupe la Isuzu hadi kwenye uwanja wa Kiwanda, mzee mmoja amevaa kofia nyeusi na jaketi la kahawia akiwa amesimama pembeni ya mikebe miwili ya maziwa yenye rangi ya samawati, jengo la Kiwanda linaokuta wa kijani na paa la njano, miti mingi naonekana nyuma ya mazingira haya ya buara.